Daktari wa kinywa akiwa amevaa nguo ya rangi ya bluu, akihudumia kinywa cha mgonjwa wake huku akipewa usaidizi na nesi aliyevaa nguo ya rangi nyeupe.

Madaktari wa kinywa wawili waliovaa nguo maalumu za rangi ya bluu pamoja na barakoa, wakitoa matibabu kwa mgonjwa aliyelala katika kiti maalumu.

Daktari wa kinywa, akiwa amevaa glavu za rangi nyeupe pamoja na barakoa, anahudumia kinywa cha mgonjwa wake, aliyelala na kuachama.

Daktari wawili wa kinywa, mmoja akiwa amevaa koti la rangi nyeupe mwengine fulana ya rangi ya bluu wakitoa huduma kwa mgonjwa wao.

Wanafunzi wakiwa katika mandhari ya kijani iliyozungukwa na miti, wakishiriki katika zoezi la utunzaji wa mazingira kwa kuotesha miche tofauti ya miti.

Vitanda maalumu vinavyotumika katika matibabu ya wagonjwa mahospitalini, pamoja na mashine maalumu zinazotumika katika usimamizi wa afya ya mgonjwa.

Madaktari wakiwa wamevaa nguo maalumu zenye rangi ya bluu pamoja na barakoa, wakiwa wanafanya upasuaji kwa mgonjwa aliyelala juu ya meza ya upasuaji.

Madaktari wawili waliovaa nguo maalumu za rangi nyeupe, pamoja na barakoa, wakiwa ndani ya maabara, wakifanya uchunguzi zaidi wa maswala ya kiafya.

Kijana mdogo aliye daktari akiwa amevalia koti zuri jeupe lililo safi na kupigwa pasi kwa unadhifu wa hali ya juu.

Daktari akiwa amevaa koti jeupe na kuning'iniza kifaa maalumu shingoni kinachotumika katika vipimo vya afya ya binadamu, akiwa katika ofisi yake.

Mfamasia akiwa amevalia koti la rangi nyeupe, akikagua dawa tofautitofauti, zilizokuwa zimepangwa katika rafu za rangi ya kahawia.

Mtoto mdogo akiwa amelala katika kitanda cha hospitali, pembezoni mwa mama yake, tayari kwa ajili ya kupokea huduma za matibabu.

Dakatari wa watoto aliyevaa nguo maalumu za rangi ya bluu akishirikiana na mzazi kupima uzito wa mtoto kwa kutumia kifaa maalumu huku wazazi wengine wakiwa wameketi katika viti.

Mimea wenye majani mapana ya kijani pamoja na maua ya rangi ya machungwa, unaotumika kama mitishamba kutibu magonjwa ya aina mbalimbali.

Mmea mdogo wenye majani mapana, unaotumika kama tiba asili. Kwa ajili ya matatizo mbalimbali ya kiafya.